Daktari wa meno anayeonekana kuwa mwanamke, akimhudumia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti, daktari ameinama karibu na mgonjwa na anaonekana akitumia vifaa vya meno, picha inaachilia shughuli ya matibabu katika kliniki hii ya meno.

Wanawake wawili huku mmoja aliyevaa shati nyeupe amebeba mtoto ambaye anayeonekana ku𝑤a ametoka kuzaliwa. Mwanamke mw𝑖ngine aliyevaa shati nyeusi anampea zawadi.

Mama huyu aliye kitandani hospitalini, amemkumbatia mtoto wake mchanga. Mama amevalia nguo za hospitali na anaonekana kumtazama mtoto wake kwa upendo na utulivu. Mtoto amefungwa kwenye blanketi na amevaa kofia ndogo.

Kuna mkebe moja kubwa ambayo imebeba madawa za measles, mumps and rubella virus vaccine . Dawa moja limewekwa kwa mkebe na limebebwa na mwanadada kwa mkono wake.

Wataalam wawili wa afya wakiwa wanamhudumia mwamaume mmoja. Mwanamke ambaye anaonekana kama daktari au nesi, anapima shinikizo la damu la mwana huyu kwa kutumia kifaa kinachoonekana kuwa ni mashine ya kupima shinikizo la damu.

Mama huyu aliyebeba mkono kwenye bega lake na kibuyu cha maji mwingine akimfuata mwingine sako kwa bako aliye mbele yake.

Watu watatu ambao mmoja wao ni nesi aliyevaa shati ya rangi ya samawati na mzee mmoja aliyevaa yangi ya samawati ndani na nyingine inje ya rangi ya nyeupe, wanamhudumia mgonjwa mmoja.

Kuna dawa tatu ambazo tunaonyeshwa. Moja inaitwa, Vitamin D3 Potency, Chewable Vitamin D3 5000IU, na Zero Sugar Vitamin D3. Ni aina dawa tofauti tofauti na zimewekwa kwa mikebe yenye rangi tofauti tofauti.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za hospitali, barakoa glavu na kofia za kufunika nywele wakimtunza mtoto mchanga, mtoto huyu amelala kwenye mashine ya kutunzia watoto na kna vifaa vya matibabu vinavyomzunguka.

Chupa ndogo ya dawa ambayo inafanana na chanjo kwenye lebo kuna maandishi yanayosomeka, Measles Mumps Rubela Virus Vaccine inafanana na chanjo ya kawaida ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Mama akiwa ameketi amemkumbatia mtoto wake mchanga. Mama anatazama mtoto wake kwa upendo mkubwa. Mtoto amefunikwa vizuri kwa nguo nyeupe. Picha inaonyesha uhusiano wa karibu na upendo kati ya mama na mtoto na imeeleza furaha na uzito wa jukumu la uzazi.

Huu onyesho wa watu wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga wakati wa shughuli ya usafishaji au kuondoa vijidudu. Hii mara nyingi hufanywa wakati wa milipuko ya magonjwa hasa yale yanayosababishwa na vimelea hatari.

Huyu huenda akawa mkunga au mama aliyetoka kuzaa mtoto. Mama huyu anatabasamu huku amejazwa na tabasamu nyingi sana. Amevalia miwani na mtoto huyu anaonekana kulia. Amefunga bangli ya Kenya kwenye mkono wake wa kulia.

Mkono wa mgonjwa umefungwa na vifaa vya matibabu. Mgonjwa amefungwa vifaa ambavyo vinatumika kufuatilia mapigo ya moyo au shughuli za kimisuli. Mkono unaning'inia kwenye kamba au mkono wa msaidizi, unaashiria kwamba mgonjwa yupo hospitalini akipokea matibabu.

Bidhaa kadhaa zinazoonekana kuwa za dawa asili au virutubisho vinachupa ya mikebe kama majina kama Nzegambu, Deja, Shirink na chupa kubwa iliyoandikwa Leoki ambayo ina maelezo kuwa ni ya kuondoa maumivu. Nyuma ya bidhaa hizi kuna picha ya kielimu inayoonyesha sehemu za mwili kwa binadamu.

Muuguzi au mtaalamu wa afya amevalia sare ya rangi ya samawati akimshika mtoto mchanga aliyevikwa nguo ya kitambaa, muuguzi huyo aonekana kama hana huduma au kumhudumia mtoto huyu mchanga labda katika kliniki ya afya ya mama na watoto au hospitali.

Muuguzi wa kike akiwa amevaa mavazi hospitali, akimfunga mtoto mchanga kwenye blanketi. Mtoto amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali, na kuna vifaa vya matibabu nyuma. Muuguzi anaonekana akimtunza mtoto kwa makini.

Mwanamume huyu anafunga macho kutokana na maumivu ya kudungwa sindano. Huku amevaa barakoa. Mwanamke anayemdunga sindano amefunga saa katika mkono wake wa kulia.

Mazingira ya ukame huonyesha athari zake wanyama wanakufa kutokana na kukosa hali ya lishe bora kwa kua nyasi hukua umekauka wakati wa ukame.

Muktadha huu ni kuhusu mafuriko ya maji huku watu wanalazimishwa kuhama kutokana na mafuriko ya maji wengine wakishikilia nyumba isipelekwe na maji. Kuna mtoto aliyefunga kitambaa nyekundu kwenye kichwa.

Onyesho ya wataalam wawili wa afya wakiwa wamezungukwa mgonjwa aliye kitandani, wote wamevalia mavazi ya kujikinga ikiwa barakoa na miwani ya kujikinga na wanashughulikia mgonjwa labda kwa kumfanyia upasuaji au utaratibu mwingine wa matibabu.

Kuna vifusi vingi vya jengo lililoanguka. Watu wawili au watatu, mmoja akiwa amevaa kofia ngumu ya manjano na mwingine amevaa koti nyeusi, wanaonekana wakiangalia eneo hilo. Huenda ni waokoaji au maafisa wa huduma za dharura. Wengine walio na koti jeusi pia wanaweza kuwa sehemu ya timu hiyo. Picha inaonyesha wazi uharibifu mkubwa.

Mfanyikazi wa afya anayeonekana kuwa mwanaume akivaa mavazi ya kujikinga anatumia kifaa ya kufukuza moshi kali, labda dawa ya kuzuia wadudu au kudondoa vijidudu anaotembea. Moshi mwingi unamfuata ikionyesha kuwa anafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira.

Huenda akawa muuguzaji au daktari, amevalia barakoa nyeupe, huku akitembea katikati ya vitanda vya hospitali. Vitanda hivi vimetandazwa nyeupe.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa fulana nyeupe na kitambulisho akimhudumia mzee labda akimpa matone ya damu. Mhudumu ameshikilia kifaa kwenye bomba fupi na mzee anashikilia chupa ndogo. kando yao kuna watu wahuduma nyingine.

Katika eneo la Ahero County Hospital lililofurika kwa maji. Maji ya kahawia yamefunika njia ya kuingilia hospitali na yana akisi mwanga. Milango ya hospitali inaonekana wazi na kuna viti vya magurudumu vilivyo nje. Kufurika huku kunaonyesha athari za mafuriko labda kutokana na mvua kubwa kwenye miundombinu muhimu kama vile hospitali.

Mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na dawa za jadi au uganga. Vitu hivyo vimepangwa pamoja na vinajumuisha ya kwanza ni kibuyu, chupa na vitu vingine kama vile mabaki ya miti, vijiti na vitu vingine vinavyofanana viungo vya dawa.

Watu wa aina mbali mbali wamepanga foleni, huku wakitajarajia wakati wao ufike wapokee chakulavcha msaada. Huu unaonyesha athari za ukame Kwa kuwa kutakua na ukosefu wa chakula.

Wodi ya watoto wachanga ambapo kuna wauguzi wawili. Muuguzi mmoja ameinama juu ya kitanda cha mtoto mchanga akimshughulikia. Muuguzi mwingine anasimama karibu na vitanda vingine. Wodi hiyo ina vitanda vingi vya watoto wachanga na vifaa vya hospitali.

Mwanamke anayefanana na mfanyi kazi wa afya akishikilia sindano na pamba. Amekaa akiwa amevaa kofia na sindano ya njano na samawati. Nyuma yake kuna mwanamke mwengine aliyembebea mtoto mchanga.

Mfanyikazi wa afya anayeonekana kuwa mwanaume akiangalia kwa makini mtoto mchanga ndani ya mashine maalum ya kumtunza mtoto mchanga katika kituo cha afya. Anashika kifaa kwenye waya ndani ya incubator akionyesha utunzaji na uangalifu.

Onyesho ya chupa ya dawa iliyoandikwa, Prucan Capsule na Prunuz Africana Extract 100 Milligrams. Chini ya chupa kuna tembe tano za rangi nyekundu.

Mwanaume anatabasamu huku ameinua mkono. Amevaa fulana ya buluu na jeans . Anasimama karibu na tangazo lililoandikwa, "Water Steps", na nyuma yake kuna matangi makubwa ya maji.

La chanjo au kliniki ya afya. Watu kadhaa wameketi na wengine wamesimama. Mwanamke mmoja ameketi mbele akionyesha mkono wake kwa mhudumu wa afya ambaye anaonekana kumpa chanjo. Wote wamevaa barakoa kuashiria kuwa tahadhari za kiafya zinachukuliwa.

Kundi la watu ikiwemo wazazi na wafanyikazi wa afya, wote wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja amevaa amembeba mtoto mdogo na mfanyikazi wa afya anaonekana akimpatia mtoto huyo chanjo.

Mwanaume aliyevaa sare ya kijani, pengine mfanyikazi wa usafi akitumia dawa ya kusafisha mkono ile huwekwa kwenye ukuta ametazama kuelekea mashine ya kusafisha mkono hii inaashiria ujumbe wa usafi na afia labda katika eneo la umma au taasisi.

Jengo la mbao likiwa linawaka moto mkubwa. Moto na moshi unaonekana kuruka juu na miale ya moto inaangazia mazingira yaliyopo. Hii picha inayoelezea tukio la athari la moto inaweza kusababisha uharibifu mkubwa.

Daktari na mgonjwa wamevaa barakoa. Daktari huku amevalia suti ya samawati, huku wanaonyesha umuhimu wa chanjo. Kuna watu wengine ambao pia wanangojea katika foleni, ili kupata chanjo.

Chupa ya dawa mojawapo zikiwa na lebo iliyoandikwa Pills Of Sex. Maandishi haya yanaashiria kua vidonge hivyo vinahusiana na afya ya ngono. Kuna chupa nyingine chache nyuma yake ambazo hazionekani wazi. Picha hii inahusiana na maswala ya afya haswa katika uwanja wa afya ya uzazi au ngono.

Mwanamke aliyevaa barakoa na mavazi ya kitenge akisha mkono wake kwenye chombo kilichounganishwa na tangi kubwa la maji la UNICEF. Mtoto mdogo amesimama karibu naye akimtazama. Nyuma yao kuna banda na mazingira yanayooneka kama ya mtaani.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari ambaye amevaa barakoa na nguo za hospitali, yuko karibu na kiti cha meno na anamuangalia mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani ya ulinzi na amekaa kwenye kiti cha meno. Inaonyesha mazingira ya kawaida ya kliniki ya meno, ikijumuisha vifaa na taa zinazotumiwa katika matibabu ya meno.

Chupa ya plastiki yenye lebo ya GINNASTIC NUTRITION Sol-D, kwenye lebo imeandikwa Vitamin D Cholecalciferol na inasema inasaidia mifupa, moyo, misuli na kinga ya mwili. Chupa hii ina tembe za rangi mbili ndani yake ya nyeupe na nyekundu.

Daktari na msaidizi wake wanaonekana kutoa meno wa mgonjwa mmoja, huku wamevaa barakoa na miwani wote wawii. Mmoja aliyevaa tishati nyeupe amefunga saa kwa mkono wake wa kulia.

Chupa ya dawa ya chanjo ya polio, sindano na kifaa cha kuskiza mapigo ya moyo kilicho nyuma. Hii inaashiria mada ya matibabu na afya hasa chanjo ya polio ambayo ni muhimu sana katika kuzuia ugonjwa hatari wa kupooza.

Wataalam hawa wawili huenda wanaelezea wawili waliosimama nyuma yao jinsi ya kutumia ndoo spesheli ya maji pengine huenda ukawa maji wa kunawa au kukunywa.

Pichani tunaoneshwa umuhimu wa kunawa, Watoto wa kiafrika ya Kenya, wamenawa kutumia sabuni na wanatabasamu iliyofaa wakionyesha meno yao nyeupe pepepe.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa sare nyeupe na nyekundu akizungumza na mwanamke mzee aliyeketi. Kuna dawa mbili kwenye chupa na sanduku kwenye meza iliyo mbele yao. Katika chumba hicho kuna ukuta zimebandikwa karatasi kadhaa zenye habari.

Mwanadada huyu anafunzwa kuhusu kuekelea meno na kulinda meno na daktari aliyevaa barakoa. Daktari amevaa nguo nyekundu huku amefunga saa kwenye mkono wake.

Wakunga hawa wawili huenda wakawa ni madaktari au nesi. Wanashughilikia watoto walio lazwa kwenye hospitali. Huenda walizaliwa mapema kabla ya muda wao kufika wa miezi tisa.

Chupa ndogo ya dawa ambayo inaonekana kua ya chanjo iliyoandikwa Poliomyelitis Vaccine Types 1, 2 and 3 na jina la bidhaa Polio Vac. Chupa ina alama ya Heatmarker inayoonyesha joto na matumizi mengine kama vile namba ya kundi na tarehe za matumizi, hii ni chanjo inayotumika kuzuia ugonjwa wa Polio.

Mtaalam huyu huenda akawa ni daktari anaonyesha watu wengine wawili jinsi ya kutumia kitu ambayo amebeba kwenye mkono wake wa kushoto. Wote wawili wamevalia barakoa.

Mfanyikazi wa afya anayeonekana kuwa daktari wa meno au msaidizi akisafisha chumba cha kliniki ya meno. Mfanyikazi huyo amevaa mavazi ya kijani kibichi, barakoa, miwani ya kujikinga usoni na glovu akionyesha uzingatiaji wa taratibu za usafi.

Dawa ya chanjo inayotibu aina tatu za magonjwa kama vile measles, mumps and rubella . Hii dawa ya chanjo pia imeandikwa Live Vaccine .

Daktari huyu wa macho amevaa shati nyeupe pa pa, huku amefunga barakoa. Anamhudumia mwanadada mmoja ambaye huonekana akawa na shida ya macho.

Mikono ya mtu ikishikilia vifurushi kadhaa vilivyo na vitu vinavyofanana na dawa au poda. Kuna vifuko viwili vya plastiki vilivyo na tembe za rangi tofauti na kifurushi kingine chenye poda. Mtu huyo anashikilia chupa ndogo ya plastiki nyeupe.

Kuna chupa ya dawa iliyomwagika vidonge vyekundu vimetawanyika juu ya meza ya mbao. Kando yake kuna kipimo cha kupima mimba. Hii inaweza kuashiria mada inayohusu afya labda uhusiano kati ya dawa ya uzazi wa mpango au maswala mengine ya kimatibabu. Picha hii inaibua maswala ya kuhusu matumizi ya dawa na athari zake.

Mtoto mdogo akijaribu kutembea kwa msaada wa watu wawili na vijiti. Mtoto huyo aliyevalia gauni ya pinki anatazamia juu huku mwanaume akimsaidia kwa kumshika miguu na mwanamke akishika vijiti. Kuna vifaa vya mazoezi ya vifungo nyuma yao.

Hii inaangazia umuhimu inayofanywa na wataalamu wa maabara katika utambuzi wa magonjwa, utafiti na afya ya homa ambapo uchunguzi wa sampuli ili kutambua vimelea, kujaribu ufanisi wa dawa au kufuatilia afya ya mazingira.

Wanafunzi hawa wananawa huku wamevalia barakoa na wamebeba mkoba nyuma yao. Huu ni kuashiria umuhimu wa kunawa baada ya kutoka kwenye choo.

Muuzaji aliyevaa kanzu nyeupe anauza bidhaa tofauti tofauti vilivyofungwa kwenye chupa na njugu vikapakiwa juu yao. Anaonekana kumwelezea mwanabodaboda aliyefunga barakoa ya rangi ya samawati huku amekalia juu ya pikipiki.

Watu hawa ambao wamevalia mashati tofauti wanaonekana kupiga magoti chini huku wmevalia barakoa na kuinua mikono juu. Huenda wanafanya ama wanafanya maombi.

Masanduku saba ya dawa yakiwa yamepangwa kwa namna ya kuvutia. Kila sanduku lina lebo na rangi tofauti na majina kama Magnesium Max, Adrosin, Veno Protect, Stress Care Max, Liver Care Max na mengineo. Masanduku yanaonekana kuwa ya virutubisho vya lishe au dawa.

Aliyeketi kwenye meza akiongea na mtu mwingine ambaye anasimama mbele yake. Mtu aliyesimama ambaye amevaa koti jeupe anampa mwanaume huyo aliyeketi baadhi ya nyaraka. Mazingira yaonekana kuwa ya kliniki au ofisi ya ushauri.